Mafaili yenye rangi tofauti kama vile ya bluu, nyeusi, kijani ,manjano na nyekundu yanaonekana yamewekwa juu ya kabati kwa njia inayovutia.

Mlingoti wa bendera wenye rangi nyeupe una onekana ume zingirwa na maua yenye rangi ya manjano na kijani yalio katwa kwa ustadi, huku nyuma kuna tanki ya maji.

Mlango na darasa lenye rangi nyekundu linaonekana kuw ana bango lililo na maandishi welcome kukiwa na rangi tofauti na kuashiria maana tofauti.

Nyumba ya kifahari na ya gorofa inaonekana kuwa na milango ya rangi nyekundu. Mbele ya nyumba hii kuna maua ya rangi ya kijani yaliyokatwa kwa ustadi.

Lango la darasa lenye rangi nyekundu linaonekana kuwa na bango ya grade 1c na bango ingine ya karatasi ya teacher Agnes kuashiria kwamba ni darasa la gredi ya kwanza na mwalimu wao ni Agnes.

Kwenye sehemu iliyozuiliwa na chuma, mitungi mbili ya gesi enye rangi ya chungwa na rangi ya kijivu inaonekana imesimama huku mtungi moja iliyo rangi ya kijivu ikiwa na mrija inayoelekea kwa nyumba iliyo karibu.

Katika uwanja wa mchezo, mwanamke mmoja aliye na ulemavu wa miguu anaonekana akishiriki katika mchezo wa kurusha mkuki huku akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu.